Duka kubwa la nguo limejaa nguo za watoto zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vibweta na rafu. Katikakati kuna koti la pinki lililowekwa kwenye kibweta likizungukwa na nguo za rangi mbalimbali kama vile nguo za magauni zenye maua na nguo za rangi nyekundu.

Rafu nyeupe zimejaa viatu mbalimbali vya wanaume vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Kila rafu inaonyesha aina tofauti za viatu kuanzia vile vya ngozi, vya kahawia na nyeusi vilivyopangwa juu hadi viatu vya michezo na vya kawaida vilivyopangwa chini. Kuna rangi mbalimbali kama vile kijivu, nyeupe, buluu, kijani na kahawia.

Duka la nguo za mitumba limejaa nguo za rangi mbalimbali zikiwa zimeanikwa kwa wingi kutoka juu hadi chini. Wateja wawili wanaonekana wakichagua nguo, mmoja amevalia shati la bluu la miraba na mwingine amevalia kofia nyeupe. Katikati ya duka kuu kuna bango kubwa jekundu lenye namba hamsini likiashiria bei offer .

Duka la nguo linaonyesha mashati mengi yaliyokunjwa vizuri yakiwa yamewekwa kwenye meza za mbao. Mashati hayo yana muundo wa miraba na yanapatikana katika rangi tofauti kama vile buluu, kijani na nyekundu. Nyuma kuna rafu zenye nguo zingine zikionyesha duka lenye bidhaa nyingi.

Duka la nguo limejaa bidhaa za rangi tofauti, zikiwa zimetundikwa kwenye rachki na kuwekwa kwenye rafu nyeupe. Dari imepakwa rangi ya waridi, na taa zinazong'aa zinafanya chumba kionekane chenye mwanga. Baraza dogo linakaa nyuma, likionyesha mapazia ya waridi yanayoelekeza kwenye chumba cha kubadili nguo.

Duka la nguo lina nguo nyingi zenye rangi na michoro tofauti tofauti zikiwa zimepangwa kwenye madaftari ya chuma. Nguo za aina mbali mbali, kuanzia za gown marefu hadi fulana zenye muundo wa kupendeza. Zimerundikwa kwa maridadi zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa mavazi. Baadhi ya nguo zina madoa ya chui na mchoro ya maua zikionyesha mitindo tofauti.

Nguo mbalimbali ikiwemo mashati applied na koti kijani la kuficha zimetundikwa kwenye reki ya chuma. Nguo zinaonekana zikiwa zimetundikwa kwa wingi zikionyesha duka la nguo au soko la mitumba. Rangi na mitindo tofauti ya nguo zinaonekana. Dari ya duka ina taa na picha inaonya.

Kuna duka dogo au kibanda cha kuuza nguo na viatu kikiwa kimejaa bidhaa. Nguo zimening'inia kwenye kuta na viatu vimepangwa ndani ya vipanda vya vyoo na juu ya meza . Kunna pia mifuko iliyoning'inia juu mahali hapa panaonekana kuwa na shughuli nyingi za biashara labda katika soko la barabara ya maduka jijini Kenya.

Nafasi hii inaonyesha duka la nguo liliojaa bidhaa. Nguo mbalimbali zikiwemo sweta, fulana na hoodie za rangi tofauti zimening'inia kwenye pau. Baaadhi ya nguo zina muundo wa camoflauge na rangi ya pinki. Rafu zingine zina nguo zilizokunjwa. Ukuta wa nyuma uonekana kuwa na muundo wa matofali. Taa zinang'aa juu zikiangazia duka.

Ndani ya duka la nguo, kuna rafu nyingi zilizojaa jeans na mashati. Bag ya jeans imewekwa kwenye rafu, huku nyingine zikining'inia. Kuna bango kubwa lililoandikwa: Bootcut na Up To 40% of selected items , ikionyesha kuwa kuna punguzo la bei. Mashati yaliyokunjwa yamewekwa kwenye meza katikati ya duka.

Kuna duka la nguo labda la wanaume lenye jina Manix lilowekwa juu ya mlango au sehemu kuu ya duka. Ndani ya duka kuna rafu na vitambaa vilivyopangwa vizuri vikionyesha mashati, suti, tai na nguo zingine. Baadhi ya nguo zimepigwa pasi na kuwekwa vizuri kwenye rafu zenye taa zikionyesha bidhaa mbalimbali.

Kuna la viatu likiwa limejaa viatu vya aina nyingi. Viatu vimepangwa kwenye rafu ndefu za mbao zinazofika karibu dari huku vingine vikiwa vimetawanyika chini. Kuna viatu vya kike na viume, vya michezo na kawaida venye rangi tofautitofauti. Inaonekana kama duka kubwa la kuuza viatu vingi kwa wateja mbalimbali.

Ndani ya duka la kisasa la nguo. Rafu za nguo zimejipanga kwa uzuri. Zikiwa na mavazi ya rangi mbalimbali. Taa za kisasa zimewekwa kwenye dari zikitowa mwanga wa kutosha. Vitu viwili vyeusi viko katikati ya duka.

Hiki ni duka la nguo lililo jaa nguo zilizo pangwa kwenye rafu na kunyongewa kwenye chuma. Mashati, suruari na nguo nyingine zimepigiwa pasi na kuwekwa vizuri. Mwangaza kutoka kwenye taa za dari unaangazia vizuri nguo hizo. Mazingira yanakaa kuwa safi na yameangaziwa kwa uangalifu.

Mchuuzi anayebishana anaongea na wanandoa wachanga katika chumba cha maonyesho cha magari. Ameshika kitu akieleza mambo. Wanandoa wanatabasamu na kuangalia wakionyesha furaha. Magari mengine yanaonekana nyuma yakitoa mwanga. Hali inaashiria mazungumzo muhimu kabla ya ununuzi wa gari jipya.

Uwanja mpana wa kijani umejaa magari yaliyopakiwa kiholela chini ya anga safi la buluu. Miti midogo imetawanyika hapa na pale ikitoa kivuli kidogo. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na magari, wengine wamesimama wakizungumza. Hali inaonekana kuwa ya hafla ya nje au mkusanyiko wa kijamii labda katika eneo la mashambani au viungani mwa jiji.

Katika chumba cha maonyesho cha magari mwanamke mmoja anayefanya mauzo anaelezea gari la bluu kwa wanandoa. Wanandoa hao, mzee na mwanamke wanasikiliza kwa makini maelezo ya gari hilo jipya. Mazingira yanaonekana ya kitaalamu yakiashiria shughuli ya mauzo.

Mchuuzi wa magari anazungumza na wanandoa wachanga ndani ya chumba cha maonyeshao chenye magari mengi. Mchuuzi anashika kompyuta kibao akionyesha kitu. Wanandoa wanamsikiliza kwa makini wakionyesha nia ya kununua. Magari meupe na meusi yamejipanga nyuma yao yakionyesha yuval mbalimbali. Sakafu inang'aa ikionyesha mazingira safi na ya kisasa ya biashara.

Basi dogo jeupe lenye namba za usajili limesimama kando ya barabara likionekana tayari kwa safari. Mlango wa abiria umefunguliwa ukiashiria kua linaweza kua linapakia au kushusha abiria. Nyuma yake kuna majengo na miti yakionyesha mazingira ya mjini. Hali ya anga inaonekana safi na kuna mwanga wa kutosha. Inaonekana kua ni matatu nchini Kenya.

Gari jeupe aina ya matatu limesimama barabarani na mlango wake wa abiria uko wazi. Ni chombo cha usafiri wa umma kinachotumika sana mjini na vijini kusafirisha watu. Mandhari ya mtaa na majengo ya biashara yanaonekana nyuma ishara ya shughuli za kila siku.

Gari ndogo jekundu labda tuktuk au bodaboda iliyoegeshwa. Imeegeshwa kwenye nyasi likiwa limefunikwa kiasi na matawi ya mti. Gari hilo linaonekana kuwa la zamani na lina kutu hapa na pale. Lina matairi matatu. Inaonekana kama gari hili limeegeshwa nje au katika eneo la mijini.

Gari Cheusi la kifahari Mercedes Benz G Wagon likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi nje ya jumba. Magari mengine yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwa nyuma. Bango lenye maandishi Rawa Auto inaonekana mbele ya gari. Jengo la Sheli inaonekana nyuma ikionyesha uenda ni jumba cha maonyesho ya magari au duka la magari.

Magari mawili ya kifahari yameegeshwa kwenye nyasi ikiwemo Cedan ya rangi ya fedha iiyo mbele na gari jeusi ya Sport ikiwa nyuma . Rangi zao zinahisi mwanga wa jua. Miti mirefu imepandwa nyuma yao. Magari yote mawili yanaonekana yamepakwa vizuri.

Gari ndogo jeusi lenye namba za usajili 067 imesimama kwenye eneo la lami ikionekana jipya. Nyuma yake kuna lori dogo la rangi nyekundu na trela kubwa nyeupe, zikionyesha eneo la maegesho. Mabango makubwa na magari mengine yanaonekana kwa mbali. Hali ya anga ni safi na jua kali ikionyesha mchana na eneo linaonekana kuwa katika mazingira ya mjini.

Kifungu cha magari kimejaa magari mengi ya aina tofauti yaliyopangwa kwa usahii kwenye eneo kubwa la maegesho. Rangi mbalimbali za magari zinaonekana kutoka nyeupe, nyekundu hadi bluu. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa baridi au ya mvua.

Magari mawili yameegeshwa nje ya jengo la maonyesho ya magari la Hyundai. Gari jeusi liko mbele ya gari jeupe na ina ishara ya Hyundai inaonekana wazi juu ya jengo. Taa za mbele za gari jeusi zinang'aa.

Gari jeupe aina ya SUV Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo la lami. Gari lina rimu nyeusi na inang'aa chini ya jua kali. Kwa nyuma, uzio wa chuma na majengo mengine yanaonekana.

Katika chumba cha maonyesho ya magari, gari jeupe aina ya SUV limesimama sakafuni. Taa za kisasa za led zinaning'inia kutoka dari. Jengo linaonekana kuwa jipya na la kisasa ikionyesha biashara ya magari ya kifahari.

Sehemu ya pembeni ya gari la zamani la rangi ya bluu nyepesi inaonekana. Nembo ya pandabird inaonekana kwa herufi za dhahabu kwenye bodi ya gari. Mwangaza wa jua unaonekana kuakisi kwenye uso wa gari.

Magari kadhaa baadhi ya kisasa na yenye rangi mbalimbali yamejipanga ndani ya nafasi inayofanana na gereji au chumba cha maonyesho. Nuru hafifu inaangazia magari hayo huku vitu vya viwandani vikionekana nyuma. Inatoa hisia ya ukusanyaji wa gari maalum.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo lenye nyasi na miti michache na magari kadhaa yameegeshwa karibu. Watu wengine wamesimama na wengine wameketi chini wakionekana kushiriki katika mkusanyiko wa kijamii au tukio la nje.

Kuna safu ndefu za magari mapya, zilizopangwa vizuri katika eneo kubwa la maegesho. Magari mengi yanaonekana kuwa meupe, ingawa kuna baadhi ya magari meusi, nyekundi na ya kijivu. Amepangwa kwa uangalifu, yakiielekea upande mmoja, hali ya hewa inaonekana kwa utulivu.

Lori kubwa ya rangi ya chungwa lililoundwa kusafirisha magari limejaa magari mbalimbali. Magari ya kisasa yamewekwa kwa mpangilio juu ya trela yake, yakionyesha usafirishaji wa bidhaa. Mandhari ya nje ina miti na anga la mawingu likionyesha safari ndefu.

Mwanamke na mwanaume amesimama nyuma ya kaunta ndefu ndani ya chumba kinachoonekana ama maonyesho ya gari ,mwanamke amevaa koti la kawia anafurahia huku mwanamume amevaa suti na tai ikitoa hisia kitaalamu.

Huu ni msururu wa magari yaliogeshwa eneo kuu la maegesho au eneo la wazi. Magari yote yanaonekana kuwa mapya na yanangaa. Ikionyesha aina mbali mbali za gari, ikiwemo nyeupe ,nyekundu na buluu.

Kundi la watu na magari, ikiwemo gari jeusi la kifahari wamekusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Baadhi ya watu wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa chini. Kuna mti kwa mbali na anga linaonekana wazi. Inaonekana kama ni tukio la nje au mkusanyiko wa jamii.

Gari la kifahari la kale lililofanana na Roadstar au Trower linasimama kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe. Gari hili lina muundo wa kipekee ikiwa na gari ya kijivu isiyo na kung'aa au fedha kwa sehemu ya juu rangi nyeusi kwa fendence .

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi ndani ya gari jipya akigusa kioo cha ndani. Mwanaume mwenye ndevu anaonekana nyuma yake labda muuzaji wa magari akimtazama. Wako ndani ya chumba cha maonyesho cha gari kukiwa na magari mengine mekundu nyuma. Inaonekana mwanamke huyo anafurahia kujaribu gari pengine akifikiria kulinunua.

Hapa kuna gari jeupe aina ya Volkswagen limeegeshwa barabarani, taa zake za mbele zinawaka zikitoa mwanga wa manjano na nembo ya volkswagen inaonekana wazi katikati kuna maandishi au vibandiko vidogo kwenye kioo cha mbele nyuma kuna majengo na mimea na anga linaonekana wazi. Gari linaonekana jipya na safi.

Magari mawili, moja gari la samawati na lingine la mangurudumu matatu mekundu yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi karibu na miti. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo wakionyesha mkusaji mdogo au kituo cha kupumzika. Ni mandhari ya nje yenye utulivu.

Gari jeusi aina ya Hadgeback limengishwa kwenye eneo la wazi kwenye nyasi likiwa na rimu nyeusi zenye lafudhi nyekundu. Magari mengine yameonekana yakiwa yameegeshwa karibu. Huku pande wa nyuma kukiwa na watu na miti.

Funguo ya kisasa ya gari imening'inia kwa mlango wa gari iliyokuwa wazi. Funguo ina vitufe vya kufunga na kufungua gari. Kwa mbali jengo refu la kisasa linaonekana likiashiria mazingira ya mjini. Hali ya jumla inaonyesha umiliki wa gari jipya.

Hiki ni gari la abiria dogo, linalofanana na mabasi vani. Limesimama kando ya barabara yenye udongo. Lina namba ya usajili ya Kenya na stika za huduma ubavuni. Nyuma kuna ukuta wa miamba na mimea. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na anga ina mawingu kidogo.

Kuna gurudumu la gari, likiwa na rimu ya fedha, yenye spoka tano. Gurudumu limesimama juu ya kokoto au vigae, na pembeni kuna majani kijani kibichi. Sehemu gari lenyewe linaonekana kuwa nyeusi. Inaonekana kama, gari limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda bustani au uwanja wa maegesho nchini Kenya.

Gari aina ya SUV ya rangi ya kijivu limetua, likiwa limeegeshwa nje. Sehemu ya nyuma ya gari linaonekana vizuri, ikiwa safi na imetunzwa. Mazingira yana mimea na nyumba nyuma, yakionyesha maegesho ya kawaida ya nje ya nyumba.

Gari la Toyota landcruiser la rangi nyeusi na bluu iliyokolea limesimama kando ya barabara iliyojengwa. Gari hili linaonekana kuwa la mfumo wa zamani kwa maana lina vifaa vya safari za nje ya barabara ikiwa na sehemu ya kubebea mzigo juu ya pamba imara mbele.

Gari ya aina ya van lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la sakafu ya matofali wakati wa usiku. Tazama majengo ya nyuma zinaangaza zikionyesha mandhari ya mjini. Namba ya usajili ya gari inaonekana ikikamilisha taswira ya usafiri wa usiku.

Duka dogo limejaa viatu vya mitumba vikining'inia kutoka kwenye dari. Viatu hivyo vyeusi na kahawia vimepangwa kwa wingi vikionyesha aina mbalimbali. Sehemu ya ndani ya duka ni giza ikionyesha nafasi ndogo na iliyojaa bidhaa.

Duka limejaa bidhaa za sanaa za mikono na zawadi mbali mbali, rafu za mbao zimepambwa kwa shanga za rangi mikufu na mapambo mengine mengi. Vitu vya kuchonga kama sanamu ndogo na vinyago vimepangwa chini. Nguo zilizo kunjwa zimepangwa kwenye rafu na mwangaza unaingia kutoka upande wa kushoto.

Soko la ndani limejaa matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa wingi kwenye vibanda. Vitunguu vyeupe vinaning'inia kutoka juu na ndizi za kijani zimefungwa pamoja. Chini kuna milima ya nyanya na viazi vitamu ziizopangwa vizuri kwa ustadi, ikionyesha tofauti ya mazao yanayopatikana. Rangi nyingi za kijani, nyekundu na kahawia zimejitokeza.

Soko kubwa lenye paa za bati zilizopinda linaonekana likiwa limejaa mizigo mingi iliyopangwa chini. Kuna vitu vingi vinavyoonekana kama mifuko ya vitunguu au mazao mengine yakijaza nafasi yote ya chini. Nguzo za buluu na vizuizi vya chuma vinatenganisha eneo la kutembea na bidhaa. Mwanga hafifu unaonyesha labda kua ni jioni au asubuhi mapema.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha rundo kubwa la mboga na matunda yaliyopangwa vizuri kwenye vibanda. Picha inaonyesha milima ya nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na vitunguu vyeupe. Kwa mbele kuna karoti safi zilizopangwa. Nyuma ya vibanda kuna mtu anayeonekana akiuza na nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa juu. Mwanga hafifu unaashiria kuwa ni ndani ya soko.

Uzio wa mbao umebeba idadi kubwa ya viatu vya asili vilivyopambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali. Chini ya uzio kuna meza iliyozokwa na takataka na watu wanaonekana wakipita karibu. Hii inaashiria soko au duka ndogo la kuuzia bidhaa za kitamaduni.

Katika soko la wazi, rundo kubwa la mboga za majani zenye rangi ya kijani zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna watu kadhaa waliovaa nguo za kitamaduni wakifanya biashara. Jengo linaonekana kwa nyuma likionyesha kuwa soko liko katika eneo lenye shughuli nyingi za mjini. soko hili linawezakuwa mahali muhimu pa biashara na mazao ya kilimo nchini Kenya.

Duka limejaa sana bidhaa mbalimbali za ufundi wa kiafrika zilizopangwa kwenye rafu. Kuna sanamu za wanyama kama twiga na pundamilia, ndege wenye rangi na mashua ndogo yenye jina Mv Malindi iliyo juu. Kila kona imejaa vitu vya sanaa. Inaonekana kama duka la zawadi au jumba la sanaa.

Hili ni duka lenye vitambaa vingi vyenye mitindo na rangi mbali mbali zikiwa zimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu za mbao. Upande wa kushoto kuna vitambaa vikiwa vimefungwa na kuwekwa usawa vikiwa na michoro ya maua, miraba. Upande wa kulia, vitambaa mingi vimekunjwa na kuwekwa kwenye ngazi za rafu.

Kuna maua mengi ya rangi tofauti tofauti yamepangwa na kuuzwa, kuna maua meupe, mekundu maua mengine yaliyokaushwa au kupakwa rangi mbalimbali .Maua mengi yamewekwa kwenye ndoo au vyombo na baadhi yamefungwa kwa ajili ya kuuza. Inaonekana kama soko la maua au duka la maua.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha rundo kubwa la ndizi zilizo pangwa kwenye masanduku ya mbao. Wafanyabiashara na wanunuzi wanakusanyika wakionyesha biashara inaendelea. Mandhari halisi ya soko la matunda

Hiki ni jengo la ghorofa nyingi, lenye michoro ya rangi mbalimbali, zikiwemo nyekundu, kijani, njano na buluu. Michoro hii inaonekana kuwa ya sanaa ya ukutani au graffiti. Sehemu ya chini ya jengo lina ukuta zenye rangi ya kahawia na madirisha yenye michoro kama pazia. Mbele ya jengo, kuna lori la taka na nguzo.

Soko lenye shughuli nyingi. Vibanda vingi vimejipanga kwa uzuri, vikiuza bidhaa mbalimbali. Nje zimejaa, watu waki tembea na kufanya manunuzi. Wafanyi biashara wanahudumia wateja wao. Hali ya jumla inaonyesha uhai mkubwa wa biashara zinazoendelea kwa kasi.

Hapa ni soko la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali za mapambo. Vifaa kama shanga, mikufu, vikuku na pete vimewekwa wazi kwa ajili ya wateja. Rangi mbalimbali na muundo wa kipekee inawavutia macho huku badhi ya vitu vikiwa vimetengenezwa kwa mikono ikionyesha utamaduni na ubunifu wa wenyeji.

Safu kubwa ya vikapu na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa shanga ya rangi tofauti zimepangwa vizuri. Vikapu vingi vina muundo na rangi za kipekee ikionyesha ubunifu. Moja ya vikapu vimepangwa kulingana na ukubwa vikifanya mnara. Kuna vikapu vya rangi ya buluu, nyekundu, zambarau, njano na kijani.

Rundo kubwa la matikiti maji limepangwa sokoni baadhi yamekatwakatwa yakionyesha nyama nyekundu inidhibitidha ubichi. Matikiti hayo yana rangi ya kijani na michirizi. Nyuma wanaonekana watu, Lori na vibanda vya soko ikiashiria soko la matunda lenye shughuli. Hii inaonyesha wingi wa mazao.

Mavazi mengi yenye rangi na mitindo tofauti yamepangwa kwa wingi. Yamefungwa na kupigwa rundo, mengine yakining'inia kwenye pau yakionyesha soko lenye bidhaa nyingi. Nguzo ya mbao inavuka picha ikionyesha muundo wa soko. Sakafu inaonekana kuwa na vitu vingi. Hii ni taswira ya soko la mitumba lenye shughuli.

Barabara nyembamba na ndefu ndani ya jengo, ikiwa na milango mingi nyeupe iliyofunguka upande wa kushoto na kulia. Kuta ni nyeupe na kuna vipini vya chuma vyeusi vinavyoonekana kama vipini vya kushika. Sakafu ni ya kijivu na inaonekana safi. Mwangaza unatoka kwenye mwisho wa barabara ukionyesha urefu wake.

Jengo kubwa la gorofa lenye muundo wa kisasa linaonekana likisimama karibu na bwawa kubwa la kuogelea lenye maji safi. Sehemu ya nje ya jengo ina rangi nyekundu na nyeupe na huku balcony zikiongeza uzuri wake. Miti mirefu ya kijani kibichi imelizunguka eneo hilo likitoa kivuli na mandhari nzuri. Eneo la bwawa lina nyasi bandia na viti vya kulalia. Anga ni buluu na lina mawingu meupe.

Majengo mawili marefu yanasimama chini ya anga yenye mawingu meupe. Jengo moja lina rangi ya njano iliyokolea, huku lingine likionekana likiwa halijamalizika ujenzi. Matangazo ya to let yamebandikwa kwenye majengo, yakionyesha nafasi za kukodisha katika eneo hili.

Katika Westlands, bango kubwa la City Rise Residency linaonekana kando ya jengo refu. Bango linatangaza vyumba viwili na vitatu vya kulala vikianzia shilingi milioni kumi na moja nukta saba. Namba za mawasiliano pia zimetajwa zikionyesha mradi wa kisasa wa makazi.

Mandhari mapana yanaonyesha ardhi kavu na tambarare yenye vichaka vichache na nyasi zilizokauka. Barabara ndefu ya udongo inanyooka upande wa kushoto ikionyesha upanuzi wa ardhi. Majengo meupe ya kisasa yamejengwa mbali yakionyesha maendeleo ya makazi.

Majengo ya makazi yenye paa za rangi ya machungwa yamejengwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mjini. Kila jengo lina ghorofa kadhaa na barabara zinazozunguka pamoja na maeneo ya kijani. Mandhari inaonyesha makazi ya kisasa yaliyo na miundo mbinu bora kwa wakazi wa miji.

Jumba la kifahari lenye paa la kahawia limesimama kando ya mbwawa kubwa wa kuongelea lenye maji ya bluu. kiti cha kupumzika na mwafuli viko karibu na mbwawa vikiashiria utulivu. Miti mirefu na vichaka vya kijani vinazungunga eneo hilo zikiongeza uzuri wa asili. Angaa ni safi na linaonyesha jua na kuunda mazingira mazuri ya burudani na kupumzika.

Jengo refu la kisasa la makazi lenye balconies za rangi ya samawati linasimama katikati ya bustani iliyopangwa vizuri. Njia ndogo ya bustani inaelekea mlangoni. Taa za jua zinazoendeshwa na sola zimewekwa kwenye bustani zikitoa mwanga na kupamba eneo la nje.

Jengo refu la kisasa, Siana Apartments linasimama likiwa limejengwa kando ya barabara likiwa na balconies nyeupe na madirisha meusi. Kinyume chake, jengo lingine linaonekana likiwa halijamalizika ujenzi. Mbele kuna vibanda vya soko vilivyoezekwa kwa mabati vikiuza kuni.

Ardhi kubwa ya wazi iliyofunikwa na nyasi kavu inaonekana. Nguzo za uzio zimesimama mbele. Kwa mbali kuna minara ya mawasiliano na majengo ya makaazi. Anga la buluu lina mawingu meupe iliyotawanyika.

Nyumba kubwa yenye paa jekundu na kuta nyeupe na njano imesimama chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Kuna balconies , madirisha meusi na bustani ndogo iliyopandwa vizuri. Nyumba hii inatoa hisia ya utulivu wa faragha.

Bango la office suites to let linaonekana wazi, kwenye ukuta wa matofali, ikitoa nafasi za ofisi kati ya futi za mraba 400 na 5000.Namba ya simu imeorodheshwa kwa mawasiliano, juu yake kuna ishara ya onyo kuhusu ulinzi wa CCTV wa saa 24, ikionyesha usalama wa eneo.

Jengo la kisasa la ghorofa Uka Lifestyle Apartment limejengwa kwa rangi ya pinki na rangi ya dhahabu. Lina paa kahawia na dirisha mengi mraba. Kuna mti mirefu ya kijani kibichi nayo izunguka na miundo ya chuma inayopita mbele ya jengo. Anga linaonekana kuwa la bluu na lina mawingu meupe kidogo. Kwa ujumla ni jengo la makazi lililozungukwa na asili.

Jengo la ghorofa linaonekana ikiwa na kuta za rangi ya kijivu na sehemu za chini zenye rangi nyeupe. Paa jengo lina mpaka mwekundu. Dirisha nyingi za ukubwa tofauti zinaonekana zikiwa na vioo vinavyong'aa. Kwenye upande wa kushoto wa mjengo, kuna antena setilaiti rangi ya bluu.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili inasimama imara ikiwa na rangi ya kijivu na nyeupe. Madirisha makubwa yanaongeza mvuto wa kisasa huku barabara ya kuiniga ikiwa na muundo wa kipekee. Mimea midogo imepandwa kuzunguka nyumba ikiongeza uzuri. Inatoa hisia makazi ya kifahari na kisasa.

Jengo refu la ghorofa ikiwa na ukuta nyeupe na madirisha yenye vioo ya blue . Linasimama chini ya anga la blue lililotawaliwa na mawingu meupe. Juu ya jengo, kuna paa la kahawia lenye muundo wa kipekee. Upande wa kushoto, nyaya za umeme zinaonyeshwa juu angani, zikipita karibu na matawi ya mti inayoonekana kwa juu.

Ni jengo la ghorofa mbili imepakwa rangi ya njano na buluu. Ghorofa ya chini ni njano na madirisha meusi. Gorofa ya juu ni njano na pala buluu. Muundo wa paa unaonekana wa chuma wa mabati. Na kuta zina mistari ya buluu. Upande wa kulia kuna ukuta wa matofali. Anga ni buluu wazi ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Shamba la tangazo kubwa lenye rangi ya kijani na njano linaonyesha jengo refu la kisasa linaloitwa Hayat Heights. Tangazo inasema construction ongoing na linaeleza kuhusu nyumba ya kulala na mapango wa malipo. Nambari za simu na anwani ya baruapepe ya kampuni zimeandikwa. Nyuma ya tangazo kuna majengo mengine, anga la blue na mawingu madogo.

Barabara ilio tengnezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia inaielekea mbele ikipitwa na kivuli kirefu kinacho ashiria uwepo wa jua kali .Upande wa kushoto na kulia majengo ya kisasa yenye kuta nyeupe na madirisha makubwa yana pamba mandhari yakionyesha makazi ya kifahari.

Nafasi hii inaonyesha jengo la ghorofa lililojengwa kwa matofali mekundu na paa la rangi tofauti. Liko nyuma ya geti refu la chuma la kijani na nyeusi lililokua limefungwa na linaonekana kulinda eneo hilo. Mbele ya jengo kuna barabara ya lami inayoelekea kwenye geti. Ghorofa hizo zina madirisha mengi. Mbele kidogo upande wa kulia kuna sehemu iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya chungwa.

Eneo la nyuma ya nyumba linaonyesha bustani ndogo yenye nyasi na udongo uliolimwa. Miti michache michanga na mimea mengine ya kijani imepandwa ikionyesha juhudi za ukulima. Tanki kubwa la maji jeusi limewekwa kando ya ukuta wa zegi likitumika kukusanyia maji.

Jengo la kisasa la ghorofa linaonekana likiwa na kuta nyeupe na kijivu. Lina balcony zenye vizuizi vya glass ikionyesha muundo maridadi. Njia iliopangwa kwa vigae inaongoza kuelekea jengo. Bustani ndogo ilipangwa vizuri inaonekana vizuri. Eneo la kuegesha magari lenye paa na baiskeli zinaonekana karibu.

Vya kubwa nyeupe iliyoandikwa bekari inaninginia juu ya rafu zilizojaa keki na mikate iliyopangwa vizuri. Keki za aina mbali mbali zmeonyeshwa ndani la kabati la kioo zikionyesha bei kama mia moja sitini na mia nane sitini na tisa. Ukuta wa matofali meusi unatengeneza mandhari ya nyuma na kuongeza nguzo wa kisasa.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na korido rerfu na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sehemu za fanicha, bidhaa za nyumbani na vifaa vya michezo inaonekana .Gari iliyo wazi ina mifumo na taa nyingi. Wateja wanatembea kati ya rafu wakitafuta mahitaji yao.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, korido pana inaonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Taa nyingi za mstari zinatoa mwanga mwingi kutoka kwenye dari. Wateja wanatembea polepole wakichagua vitu wanavyohitaji. Mabango ya matangazo yametundikwa juu yakionyesha bei ya bidhaa.

Mfululizo wa vikombe vyenye milia myeusi, myekundu na myeupe vimepangwa kwa safu kwenye rafu za machungwa. Kila kikombe kina nambari ya bei 354 iliyoandikwa kwenye karatasi. Vikombe vimepangwa kwa ustadi vikionyesha sehemu ya duka la rejareja au idara ya bidhaa za nyumbani.

Duka kubwa linaonyesha eneo la bidhaa mbalimbali ikiwemo baiskeli ndogo za watoto zilizopangwa kwa safu. Karibu kuna rundo la viti vya plastiki vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Rafu ndefu zilizojaa bidhaa zingine zinaonekana kwa mbali. Mwanga mkali unatoka kwenye taa nyingi zilizowekwa kwenye dari. Sakafu ni nyeupe na ina viage vilivyopangika vizuri

Katika duka kubwa, vifaa vingi vya mazoezi vimepangwa kwenye zulia kijani kibichi. Kuna mashine za kukimbia, baiskeli za mazoezi na vifaa vingine. Rafu zenye bidhaa mbalimbali za mchezo pia zinaonekana kwa mbali. Duka lina taa za kisasa za led .

Ndani ya duka kubwa , rafu ndefu zimejaa juisi za matunda zenye chupa za plastiki zenye rangi na nembo tofauti. Matroli ya ununuzi yanaonekana njiani na wateja wakichagua bidhaa. Taa zinang'aa juu zikiangazia bidhaa . Hii ni duka la kisasa lenye bidhaa nyingi labda Nairobi.

Duka kubwa la vyakula limejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu nyeusi. Upande wa kushoto, kuna chupa za maziwa na juisi za rangi tofauti, zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu. Chini yake, kuna vifungashio vya rangi nyingi vikionyesha aina mbalimbali za bidhaa.

Duka kubwa linaonyesha safu ndefu za rafu zilizojaa chupa za vinywaji vya aina mbalimbali. Vinywaji hivyo vimepangwa kulingana na rangi kuanzia machungwa, kijana na zambarau ikijaza rafu zote. Mwanga mkali unatoka kwenye taa nyingi zilizowekwa kwenye dari. Sakafu ni safi na inang'aa. Kwa mbali mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye korido

Mwanamke amevaa sweta ya pinki na suruali ya zambarau anachagua bidhaa kutoka kwenye rafu ndefu zilizojaa vyombo vya plastiki vya kuhifadhia chakula. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu nyingi. Wateja wengine wanaonekana wakitembea kwenye duka kubwa la rejareja wakitafuta mahitaji yao.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa limejaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu na meza. Juu kuna ghorofa mbili inayoonekana kwa mbali. Wafanyakazi wachache, wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyekundu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao. Nuru nyingi inamulika nafasi yote ikionyesha usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa. Duka linaonekana kuwa na vyakula na bidhaa za matumizi ya kila siku.

Ndani ya duka la kisasa la vyakula safu za bidhaa safi zimepangwa kwa ustadi kwenye viunzi na meza. Mwanga kali unatoka kwenye taazilizopangiliwa juu zikimulika kila kona. Kuna friji zenye kioo zinazoonyesha bidhaa baridi na kaunta zenye vyakula vilivyookwa. Wateja wachache wanaonekana wakichagua bidhaa zao. Sakafu inaonekana safi na kuna usafi wa jumla unaoonekana dukani.

Soko au duka kubwa la rejareja linaonyesha vibwete vyeusi vilivyopangwa kwa mboga na matunda mbalimbali kama viazi na vitunguu. Bei za punguzo zinaonyeshwa kwenye mabango kwa mbali. Friji ya Coca-Cola inaonekana watu kadhaa waliovaa nguo za bluu na kaki wamesimama labda wafanyikazi au wateja. Mandhari yanaashiria duka la kisasa lenye bidaa safi.

Supermarket linaonyesha sehemu ya bidhaa za kuoka vitu vitamu. Rafu zilizojaa mikate, keki na keki nyingine zimepangwa vizuri. Mabangwa yalining'inia yanaonyesha aina mbalimbali za bidhaa, kama vile Arabic Sweets na Indian Sweets , zikionyesha utofauti wa vyakula vilivyopatikana.

Duka kubwa lina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula vya makopo na vifurushi. Njia ni pana na safi na wanunuzi wanatembea wakisukuma mkokoteni iliyojaa bidhaa. Mandhari inaonesha shughuli nafuu za kawaida za ununuzi katika duka la kisasa.

Duka kubwa linaonyesha rafu zimejaa mikate mengi iliyofungashwa na bidhaa zingine za kutoka. Katikati kuna meza yenye chupa ya viungo au mchuzi. Kwenye ukuta wa nyuma kuna ishara inasema fresh bread and cakes .

Hili ni duka lenye bidhaa mingi zikiwemo za nyumbani zilizopangwa kwenye rafu. Taaa ziking'aa zikifanya mahali paonekane Safi Na maridadi, Kuna vikapu vilivyopangwa Kwa maridadi upande mmoja. Wateja wanaeza kupitia Kwa urahisi kutokana na njia safi. Kwa jumla picha inaonyesha eneo la ununuzi la kupendeza na lenye utaratibu.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo manukato na dawa za kupuliza. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu, zikionyesha aina nyingi. Mwanaume mmoja, akiwa amevalia suti anasukuma toroli lililojaa bidhaa.

Duka kubwa la rejareja, limejaa bidhaa mbalimbali. Katikati kuna stendi iliyojaa karatasi za choo zilizopangwa. Rafu zingine zimejawa na vyakula na vinyaji vingi. Njia za duka ni pana na zina mwanga wa kutosha. Hali hii inaonyesha duka la kisasa lenye bidhaa nyingi, tayari kuhudumia wateja.

Hii ni ndani ya duka kubwa ambapo wanunuzi wanasubiri kulipa bidhaa zao kwenye counter kadhaa. Wafanyikazi wengi wamevaa mashati mekundu wakihudumia wateja kwa haraka. Mikokoteni ya ununuzi imejaa bidhaa, ikionyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Ndani ya duka kubwa. Njia ndefu zimejaa rafu zenye bidhaa mbalimbali. Ishara namba tatu. Inaonyesha kategoria za bidhaa kama maji na vinyuaji. Wanunuzi wanatembea katikati ya njia wakichagua bidhaa. Ni mandhari ya kawaida ya ununuzi katika duka la kisasa.

Katika duka kubwa la rejareja safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinaonekana. Kuna vifurushi vingi vya karatasi za chweo za rangi ya pinki zilizopangwa vizuri kwenye pallets . Bidhaa nyingine zimepangwa kwenye rafu na kuna mabango ya bei yanayoning'inia juu ikionyesha punguzo na bei.

Hifadhi kubwa inaonyesha bidhaa nyingi za vinywaji vikiwa vimepangwa kwenye rafu ndefu. Kila rafu imejaa chupa na makopo ya aina mbalimbali za vinywaji zikiwemo pombe kali na zisizo na kilevi. Bei za baadhi ya bidhaa zinaonekana kwenye ishara ndogo zilizo bandikwa kwenye rafu.